Duka kubwa la manguo na ambapo kuna manguo ambayo yamepangwa vizuri sana kwenye duka hili safi zaidi, ambapo kuna manguo aina mbali mbali zikiwemo shati, pia la kila aina ya mavazi.

Kwenye duka kuu la kuuza manguo ama botiki. Kuna manguo na ambayo ni ya aina mbalimbali na ni mengi sana yamepangwa vizuri sana na linaonekana duka hizi ni la kuuza manguo ya wanaume pekee.

Ndani ya duka hili na ambalo ni la kuuza manguo kunaonekana wanauza tu manguo ya wanaume kwa kuwa kuna kuna koti za suti na kuna manguo pia ambayo yamepangwa vizuri sana na sakafu ya duka hii inaonekana kuwa ni safi zaidi.

Kwenye duka hili kubwa la kuuzia manguo ama vitu za urembo, kunaonekana ni kusafi sana na kumepangwa vizuri sana. Kuna nguo ambazo ni nzuri sana na sana sana ni za wanaume. Kuna shati za kila rangi na kila aina.

Kwenye duka hili ambalo ni la kuuza manguo kuna manguo ambayo yamepangwa vizuri sana na inaonekana ni manguo ambayo ni ya kihindi na haswa ni yale yanayovaliwa na wanaume. Kuna manguo ya rangi tofauti tofauti.

Kwenye duka hili la mikoba, kuna mikoba ambayo ni tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti. Kuna Ile ya kusafiri ya kubeba na mkono na kuna Ile ya kubebea kwa mgongo ambapo kuna mifuko ambayo ni ya rangi nyeusi, nyeupe na ule moja ambao ni wa zambarau.

Ndani ya duka na ambalo ni la kuuza manguo ya kike ama urembo ama vitu vya urembo. Kuna vitu vingi ambavyo ni vizuri vikiwemo manguo. Pia vitu za urembo za wanawake za kuweka kwenye kichwa na ambapo kunaonekana ni safi sana duka hili.

Duka na ambalo ni la kuuzia manguo, ni kubwa sana na ambalo ni safi zaidi na la kupendeza ambapo kuna manguo aina tofautitofauti na ambayo yamepangwa vizuri sana. Duka hili linaonyesha kuwa ni la kuuza manguo ya wanawake tu.

Kwenye duka kubwa la kuuza manguo, viatu pamoja na urembo na ambalo duka hili limeandikwa La Rosa ama jina lake ni La Rosa ambapo kuna manguo ambayo yameanikwa na kupangwa vizuri sana. Manguo haya yanapendeza.

Kwenye duka kubwa ambalo ni la kuuza manguo, kuna manguo ambayo ni ya wanaume, na ni aina ya shati ambazo zimewekelewa juu ya kabati la manguo na ambapo kuna shati za aina mbalimbali na rangi mbalimbali.

Nje ya duka ambalo ni la kuuza manguo ambalo ni kubwa sana. Kuna manguo ambayo yamewekwa nje kwenye dummy na ambayo yanaonekana ni manguo ya wanawake ama mavazi ya wanawake ambapo kuna kila aina ya nguo na yako kwenye katika rangi ya kadha wa kadha.

Duka hili ambalo ni la manguo linaonekana ni safi na limepangwa vizuri sana ambalo kuna shati ambazo zimekunjwa vizuri ambazo zaonekana ni za aina moja na ni za wanaume ambazo ni zile za mistari.

Duka kubwa hili ni la kuuza viatu na ambapo kuna viatu na sanasana ama haswa viatu hizi ni za wanaume ambapo kuna viatu rangi kadha wa kadha na ambazo zimepangwa vizuri sana.

Kwenye duka kubwa ama duka kuu ambalo ni la kuuza manguo, kuna manguo aina ya blausi ama shati na ambapo kuna mtu ambaye ameshika blausi moja ambayo ni nyeusi na ina maandishi mbele yake.

Hili ni nyumba la kuuza manguo ya watoto, viatu na ata na urembo kwani katika nyumba hili utapata kila kitu cha mtoto ambacho unaitaji. Ni ndoto ya kila mtu kuingia katika duka kama hili na kununulia watoto wake vitu anavyoitaji.

Duka ya mango, urembo na viatu huwa niamaana na kupendeza sana kwa kuwa nmnguo hizi ama viatu huwa ni zile ambazo hazijaweza kuvaliwa na ambazo ni mpya kabisa ingawa bei yake huwa si ya chini sana na si ja juu sana. Nguo hizi huwa za kupendeza sana na hazina kasoro hata kidogo.

Kwenye duka hili la kuuza manguo tunamwona muuzaji ameshika t-shirt moja nyeusi kubwa na ambayo ni ya hali ya juu. Pia kwenye duka hili kuna manguo mengine mengi ya aina mbalimbali.

Maduka ya kuuza manguo na urembo yamejaa sana katika nchi yetu ya Kenya ambapo hilo ni jambo la muhimu na la kupendeza zaidi kwa kuwa hapo utapata kila ya aina ya nguo na nguo ambazo ni safi haina haja ya kuenda tena kuziosha utazivaa tu na ambazo hazina kasoro na ambazo ni za kupendeza sana.

Kwenye maduka ya nguo, viatu, mikoba ama hata na urembo, unaweza kupata marangi yoyote ya nguo ambayo unahitaji, ndilo jambo la kupendeza sana na la kuvutia, kwa kuwa utaweza kupata nguo ya mtoto, ya mwanamke, ya mwanamume na pia ya mtu yeyote yule, na pia bei yake ni ya chini.

Kwenye maduka ya manguo, urembo ama viatu huku nchi yetu ya Kenya. Utapata manguo yamepangwa vizuri ya kila aina ya kila size ambayo wewe inaweza ikakutoshea na iwe ni ya wanawake, watoto ama wanaume. Kuna aina zozote zile na ambazo ni za kupendeza sana na manyumba haya huwa ni masafi zaidi.

Kwenye maduka ya kuuza manguo, urembo na hata viatu na aina zozote za mavazi ambavyo mwanadamu anahitaji. Utapata kuna watu ambao wantangaza na wanakaribisha watu kuingia ndiposa wakaweze kupata wateja ambao wataweza kununua bidhaa hizo na ambazo huwa ni za bei ya chini ambayo si ya kufinyilia.

Kando ya ukuta wa nyumba moja kuna gari ambalo ni la kibinafsi na ni aina ya suzuki ambalo ni gari nyeupe na nambari yake ni KDH . Inaonekana limeegeshwa mahala hapa.

Mahali hapa ama katika uwanja huu ambapo kwa umbali kunaonekana kuna miti na ambayo ni ya kijani kibichi, ambapo kuna miti mirefu na ile fupi na ambapo kwenye kiwanja hiki kuna nyasi pia, kuna gari ambalo limesimamishwa na ambalo ni la rangi ambao ni ya kijani iliyokozea. Kuna mtu ambaye pia amesimama kando ya hilo gari.

Kwenye barabara na ambayo ni safi sana, kuna gari na ambayo ni ya kukodisha ama ya usafiri wa, ama ya kibinafsi na ambayo ni ya rangi nyeupe. Ambapo pia kando yake kuna kichaka ambacho kinaonekana kuna, kina miti ambayo umenawiri vizuri sana.

Gari amayao ni ya kukodisha ama ya kibinafsi inaonekana imeegezwa mahala hapa huku mlango umefunguliwa. Gari hili ni rangi nyeupe na nambari yake ni KDR.

Mahali hapa panaonekana panapendeza sana. Kuna miti ambayo ni ya kijani na ambapo kwenye uwanja huu kumeegezwa magari, na kuna nyasi nyingi sana kuna magari ambayo kuna ya rangi ya kifedha, kuna nyeusi inaona kama zimeekezwa mahali hapa. Inaonekana kuna watu wamekuja hapo kwa mkutano.

Nje na ambapo ni kama ni mahala pa kuuza magari. Kuna magari mapya mapya na ambayo ni ya rangi tofauti tofauti ambayo ni ya kampuni tofauti tofauti. Kuna gari na ambalo ni la samawati. Kuna ambalo ni la rangi ya machungwa.

Kwenye uwanja na ambapo kando yake kuna miti ambayo inaonekana kwa umbali ambao ni mirefu na mengine si mirefu sana. Kuna magari ya kibinafsi na ambayo yameegezwa mahala hapo. Kuna gari ya rangi nyeusi, kuna lile la buluu ama samawati na kuna mawili meupe.

Hili ni gari aina ya Toyota na ambayo imesimama kando ya uwanja mkubwa. Gari lenyewe ni la rangi nyeusi na pande ya chini ni gari ya fedha. Gari hili namba yake ni KAC.

Gari ambalo linapendeza sana na ambalo ni aina ya Mark X limesimama nje ya hoteli na gari hili lina rangi ambayo ni ya kifedha na pia nambari yake ni KBV.

Nje ya hoteli hii imesimamishwa gari aina ya Mark X na ambayo ni ya rangi ya kifedha. Gari hili nambari yake ni KBV na ambalo linapendeza sana na ni safi.

Kwenye garaji ya magari na ambapo kuna gari nyekundu ambalo linaonekana limetolewa kila kitu ndani yake, na kuna mwanaume na ambaye analiosha kila mahali kwa umakini sana. Gari hili linaonekana limezeeka zaidi.

Nje ya nyumba ya kifahari ambayo ina lango ambayo ni jeusi. Kuna gari na ambalo ni la binafsi. Gari hilo limefunguliwa milango pande zote, upande wa kulia na kushoto. Inaonekana ni nyeusi.

Mahali hapa ambapo panaonekana ni pa kuuzia magari, inaonekana magari mapya na kuna yale meupe na yale ya rangi ya kifedha na yanaonekana ni masafi sana .Magari haya pia ni yale ya kibinafsi.

Nje ya nyumba ama orofa ambayo ina lango kubwa ambalo ni jeusi, kuna gari la kibinafsi ambalo limeegezwa nje na ambapo gari hili limefunguliwa mlango moja na gari hili ni la rangi nyeusi ndani.

Mahala hapa ama kwenye uwanja huu na ambao uko mbali unaonekana kuna miti na ambayo ni ya kijani kibichi, kunaonekana mahala hapa mvua imekuwa sio kidogo, kuna magari ambayo yameegezwa yakiwemo yale ya kukodisha pamoja na yale ya kibinafsi. Kuna gari ya kibinafsi nyeusi.

Gari ndogo aina ya Suzuki inaonekana la kusimama na ambayo ni nyeupe, imesimama mahali ambapo pametulia sana na ni nje ya chumba. Gari hili si kubwa sana na si ndogo sana, inaweza ingia watu ama abiria kama watatu ama wanne akiwepo dereva.

Magari haya na ambayo ni mapya, yanaonkana kana kwamba ni magari ambayo yanauzwa, yanangoja wateja waje wanunue. Yana rangi tofautitofauti ingawa ni ya aina moja. Ni yale madogo lakini ni ya kuvutia zaidi.

Magari yanayotengenezwa na mikono ya mwanadamu na hivyo pia yanaweza kuharibika kwa njia moja ama nyingine kupitia kwa ajali ama pia kuzeeka kwa vitu ambavyo vipo ndani ya ambapo vimetumiwa kutengeneza gari hivyo gari linapoharibika ni vizuri kulipeleka kwa garaji ndiposa likaweza kuangaliwa na kurekebishwa.

Magari matatu, na ambayo yameegezwa hapa, na ambapo ni pa kupendeza sana yaonekana hewa yake ni ya kuvutia sana, ambapo watu wengi wamekusanyika kwa jambo moja, au lingine ambalo lina maana sana, ama mkutano.

Mahali hapa kuna magari mengi ambayo yanauzwa na ni mahali ambapo unaeza pata aina yoyote ya gari ambayo unahitaji na rangi yoyote ile. Tunawaona watu watatu ambao wanazungumza, labda wanataka kununua gari.

Gari la kibinafsi na ambalo linaonekana limesimama na kufunguliwa milango. Linaonekana ndani lina viti ambavyo ni vizuri na vya starehe mno. Gari hili ni nyeusi na ni kubwa ambalo linaweza beba abiria kama wanne ama watano.

Gari hili ni gari ambalo linaonekana ni la kifahari na mke kabisa ambalo ni kama linauzwa. Ni la rangi nyeusi. Ni ndoto ya kila mwanadamu na kila mwananchi kukua na gari kama hili.

Katika uwanja huu ama mahala hapa kunaonekana magari yameegezwa, magari aina mbali mbali na ambayo ni ya kibinafsi kuna magari ambayo ni ya samawati, gari nyeusi na ambayo ni meupe inaonekana watu wamekusanyika mahala hapa kwa ajili ya mkutana au jambo moja au mbili.

Magari ya kukodisha huwa na starehe sana, kwani unaweza kukodisha na kulipa pesa ambayo mtakubaliana na mwenyewe, na kuenda pande yoyote ambayo unahitaji kuenda. Na viti vyao huwa ni vya starehe sana, kwa maana kuna nafasi kubwa kubwa unaweza hata kutambaza miguu yako na kufurahia safari yako.

Kuna magari kadha wa kadha ambayo yameegeshwa mahali hapa atunaona watu kadha wa kadha wamekusanyika pia mahala hapa labda kujifurahisha kwa starehe zao ama wana mkutano mmoja maalum ambapo ni mahala pazuri sana.

Hili ni gari na ambalo ni la kukodisha ama gari la kibinafsi. Na ambalo namba yake ni KDC na rangi yake ni ya kifedha. Gari hizi huwa ni za starehe sana na hata upenda kuenda nazo ama kusafiri nazo hata kuliko gari zile za abiria kwa maana hii ni ya starehe sana.

Gari hili ni gari la kukodisha ama la kibinafsi ambayo ni ya rangi ya kifedha ambapo watu wengi wanapenda kusafiri na gari aina hii ata kuliko kutumia gari ya abiria kwani gari hizi ni za starehe sana na viti vyao ni bora zaidi.

Ni mchana jua limewaka kwelikweli na gari ya kibinafsi kwa jina Foresta ama Subaru ama aina ya subaru inaonekana kaegezwa mahali hapa ambalo nambari yake ni KCQ na ni ya kibinafsi.

Gari hili ni nyeupe aina ya volkswagen ambayo ni mzuri zaidi inaonekana kuvutia zaidi kwani hakuna mwenye hapendi kukuwa na gari siku moja na hii ni ndoto ya kila mmoja gari hili linaonekana limesimama na ni la kupendeza zaidi.

Kuna magari kadha wa kadha ambayo yameegezwa mahali hapa ambapo ni patulivu sana na kwa umbali sana naona watu ambao wanaenda ama wanakusanyika mahala inaonekana kuna shughuli fulani ama yenye ni ya muhimu ambayo imewaleta mahala hapa pamoja.

Magari na ambayo ni ya kifahari sana yanaonekana kuegezwa, aina hii ya gari ni Mercedes Benz ambapo mojawapo ya hii magari ni nyeusi ngine ni ya kifedha. Magari haya yanaonekana kanakwamba ni mapya bado yajawezwa kununuliwa.

Tunaona gari ya kibinafsi ambayo ni ya aina ya toyota ambayo imefunguliwa na ambayo inaonekana kuwa safi sana. Umuhimu wa gari ya kibiafsi ni kuwa katika usafiri unaweza kuenda mahali popote ambapo unahitaji bila kuuliza yeyote na pia unaweza kutengeneza gari hii jinsi wewe mwenyewe utakyo iwe.

Kwenye soko la matunda ama pia na mboga, kuna kibanda na ambacho ni kikubwa sana, kina bidhaa mbali mbali. Kuna vitu kama mboga zikiwemo sukuma wiki, kuna pia vitunguu , nyanya ambazo zimeiva na zingine ambazo hazijaiva vizuri. Pia kuna mandizi.

Kwenye soko na ambalo ni la mandizi pekee yake ambapo kuna wauzaji na wanununuaji wengi ambapo mandizi hizi zimewekwa kwenye kreti zao na ambazo zimechanganyika zile ambazo zimeiva na zile ambazo hazijaweza kuiva kabisa.

Kwenye soko hili kuna wauzaji na wanunuaji. Wauzaji na ambao wanaonekana wengi wao wanaendelea kutengeneza bidhaa zao na sanasana vikapu ambavyo vinatengenezwa kwa mikonge.

Sokoni hili ambalo ni kubwa sana kunaonekana kuna wanunuaji na wauzaji na ambao wamechanganya, ni wa kike na kiume. Soko hili ni la kimasai. Inaonekana kuna vitu kama vile shanga, viatu vya wamaasai, vitenge.

Sokoni la mboga na ambapo kuna vibanda vya watu mbalimbali. Kuna wamama ama wauzaji na wanunuaji wengi sana huku wote wanaonekana wanauza tu mboga peke yake ambapo kuna mboga na ambazo zinakaa vizuri sana.

Kwenye buchari kuna nyama ama vipande vya nyama tofauti tofauti na ambazo zingine zimewekwa kwenye barafu ama jokofu. Pia kunaonekana kuna miguu ambayo ni ya ng'ombe. Kuna pia muuzaji ambaye amevaa koti nyeupe.

Sokoni na ambapo kuna mboga pamoja na matunda ambazo zimetandazwa chini. Kuna pia wauzaji na wanunuzi. Kuna aina mbali mbali ya mboga ambapo kuna vitu kama papai, kuna nyanya, kuna vitu kama ndimu hata na machungwa.

Kwenye duka kubwa la kuuzia mayai ya kuku, kunaonekana kuna mayai ya aina tofauti yakiwepo kienyeji na yale ya broila ambapo duka hili limepakwa rangi ambayo ni ya kijani na ambapo trei hizi zimewekwa mayai ni za rangi tofauti tofauti ikiwepo nyekundu, ile ya kinjano na ile ya kijani.

Kwenye soko hili ambalo ni la viatu kunaonekana ni soko kubwa sana. Kuna aina nyingi za viatu na sana sana ni viatu na ambazo ni za wanaume. Kuna viatu za rangi nyingi na aina nyingi. Kuna zile nyeupe ,nyekundu na hata za kijani.

Sokoni na ambapo kuna aina mbalimbali za mboga, vikopo pia vya viazi vitamu, kuna trei na ambazo zimewekwa aina za mboga kama vile nyanya, kuna pia cucumber na pilipili. Vilevile kuna pia hata na ndimu na vitunguu.

Kwenye soko ama kibanda hiki, kuna vitunguu na nyanya ambazo zimechannganyika zile hazijaiva vizuri na zile ambazo zimeiva na pia kuna viazi na ambavyo vimechanganyika. Kuna viazi ambazo zimeoza na kuna zile ambazo ni nzuri.

Sokoni na ambapo mwisho kabisa kunaonekana ghorofa kubwa zaidi sana ambalo limepakwa rangi ya kijivu, na kuna vibanda ambavyo ni vingi sana na sanasana vinauza mboga pamoja na matunda. Ambapo kuna matunda kama vile mandizi na mboga za kienyeji.

Kwenye soko na ambalo ni la mboga ambapo kuna vibanda vingi vya mboga ama vya wauzaji wanaouza mboga hizi. Kando kuna gari ambayo ni ya kukodisha ama ya kibinafsi ambayo ni ya rangi nyeupe. Kwenye vibanda hivi, kuna viazi vilivyowekwa kwenye ndoo na ambazo ni za rangi ya kinjano na pia mboga zingine zina mbalimbali.

Kwenye soko hili ni bidhaa na amabazo ni za chuma na ambapo kuna aina mbalimbali kama vile majiko, masufuria ,masanduku yale ya wanafunzi wa shuleni ,vikiwa pia vipani na vitu vingivingi ambavyo vinatengenezwa kutokana na vyuma.

Kwenye soko ama duka la kuuza maua, kunavutia sana. Kuna maua aina mbalimbali. Kuna maua ambayo yako kwenye karatasi na kuna yale ambayo yako kwenye ndoo. Kuna pia ambayo ni ya rangi tofauti tofauti. Kuna yale meupe, pia kuna yale mekundu na y a kila rangi.

Kwenye soko hili na ambalo ni la matunda kuna kibanda na ambacho kimewekwa matunda ya aina mbalimbali yakiwemo maembe, machungwa na hata matikiti maji.

Kwenye soko hii kuna bidhaa ambazo zaonekana zimeekelewa juu ya kibanda na ambazo ni aina ya malenge ambapo kuna aina nyingi kuna yale ambayo ni meupe na kuna yale ambayo ni ya kijani kibichi japo sio mengi sana.

Kwenye soko hili na ambapo kuna bidhaa mingi mingi zilizotandazwa kwenye magunia ama kwenye karatasi ama mkeka na ambao ni mapicha ambayo yamechongwa kwa mikono na ambayo ni ya aina mbalimbali.

Hili ni soko la kimasai ambayo unaweza kupata bidhaa zote ambazo wamasai wanatumia. ambazo watalii wanazipenda sana. Wanaweza kuja Kenya na kuzinunua .Mahala unaeza pata bidhaa kama ,viatu za wamasai, vikapu, hata vitu vyote ambavyo vilitumiwa kitambo, na hata manguo ya kitenge.

Hili ni soko na ambalo ni la viungo ama nafaka, na ambapo kuna wauzaji kadha wa kadha pamoja na wanunuzi. Kwani wakenya wengi wanapenda vitu kama hivi kuvitumia katika kupika vyakula vyao vya kila siku.

Hili ni soko la viatu na ambapo unapata aina mingi za viatu zikiwepo za wanawake, za wanaume pamoja na za watoto na aina zozote za viatu na ambazo ni za mitumba. Viatu hivi huwa ni vizuri sana na bei yake ni nafuu hata wale wa kiwango cha chini wanaweza kuzinunua.

Biashara ya nguo za mitumba inaonekana kushika kasi sana katika nchi yetu ya Kenya, kwani bei yake ni nafuu na ata wale wa tabaka la chini wanaweza kuzinunua kwa kuwa kuna nguo za kuanza shilingi kumi za Kenya ata hamsini. Na nguo hizo ni za kupendeza zaidi.

Soko hili na ambalo lina wauzaji pamoja na wanunuzi, inaonekana likiwa na bidhaa mbali mbali na za aina tofauti tofauti ikiwemo matunda na vitu kama vitunguu, nyanya na mboga zingine zote ambazo mtu atahitaji.

Kwenye soko hili la kimasai, kuna vitu ama bidhaa mingi za kimasai ambazo zinauzwa na ambazo huwa ni za bei ambayo ni ya juu zaidi ni kwa kuwa bidhaa hizi huwa zinatakikana sana kote nchini hasa watalii wanapokuja Kenya huwa wazinunua sana.

Hili ni soko moja ambalo linaonekana kana kwamba ni kubwa zaidi, na kumekusanyika wauzaji na hata wanunuaji wengi zaidi. Watu wametiririka mahala hapa, wamejaa hadi pumoni, na pia inaonekana ni kama wanachukua mizigo yao ya kazi, ndiposa wakaweze kuuza bidhaa hizi sehemu zingine.

Kwenye maeneo na ambayo yana maghorofa ama manyumba mazurimazuri ya kifahari kuonekana mahali hapa panaishi watu ambao ni wa tabaka la juu ambapo manyumba haya ni ya kupendeza sana na pia maeneo yake na mazingira yake yanaonekana ni ya kuvutia zaidi.

Kwenye jumba kubwa ambalo linapendeza sana ama vilevile orofa ambayo imejengwa vizuri sana ina rangi ambayo ni ya machungwa na juu yake kuna manguo ambayo yameanikwa huko ya watu wanaokaa ama kuishi mahala hapa.

Kwenye nyumba kubwa la kifahari ama ghorofa ambayo imejengwa vizuri sana na kuna lango ambalo ni la rangi ya kijivu. Kuna andiko ambalo linaonyesha ya kwamba nyumba hili ni lile la kuuza.

Nyumba kubwa la kifahari ama vilevile ghorofa, limejengwa vizuri sana na ambapo limepakwa rangi nyeupe na upande mwingine rangi ile ya krimu, inaonekana ni ina manyumba mengi sana.

Mazingira na ambayo ni ya kupendeza sana, kunaonekana ni mchana jua limewaka na ambapo pia kuna mau ana ambayo yamepandwa vizuri sana na ambayo ni ya kijani kibichi, kuna pia manyumba ya kifahari ama maghorofa na ambayo yamepakwa rangi nyeupe.

Kwenye nyumba la kifahari sana ama kwenye orofa, ambalo linaonekana ni nyumba mpya. Kuna upande wa jikoni na ambapo kumetengenezwa vizuri sana, kuna upande wa kupikia kuoshea na ni pasafi sana.

Nyumba ya gorofa na ambayo ni ya kifahari sana inaonekana imejengwa na ikapakwa rangi ambao ni nyeupe upande wa nje na ambapo pia ma- kwenye mazingira yake kuna nyasi nzuri na pia kuna maua ambayo yamepandwa na yanakaa yamenawiri vizuri sana. Maeneo haya yanapendeza.

Orofa kubwa na ambayo imepakwa rangi nyeusi na ile ya mtili na ambao imeandikwa kwa rangi nyekundi miele mabati. Ni nyumba ambalo linapendeza sana na linaonekana liko mahali ambapo ni pakuvutia sana.

Nyumba ama ghorofa moja kubwa sana na ambayo ni ya kitajiri inaonekana imepakwa rangi ambayo ni nyeupe ama ile ya mtindi na imechanganywa na rangi ya chocolate ama brown iliyokolea. Nyumba hili inaonekana ina pia lango kubwa na kuna lango ambalo limefunguliwa kidogo.

Kwnye nyumb ya kifahari ama orofa, na ambaye ni spesheli sana, linaonekana jumba hili limejengwa vizuri sana kwa maana linapendeza na juu yake kabisa kumeandikwa North Crest View.

Nje ya ukuta wa ghorofa ya mbao ambayo imepakwa rangi ambayo ni ya machungwa kuna tangi ambao ni za rangi nyeusi na pia kuna shamba ambao inaonekana ni ya waenyeji wa hapa ambapo kuna miti mbalimbali ambayo imepandwa.

Kwenye ukuta wa ghorofa ama nyumba moja kubwa, kuna maua ambayo yamepandwa ama miti ambayo inaonekana kama ni ya kijani kibichi na pia kwenye ukuta huo kuna kibanio ambacho ni cha rangi ya samawati ama bluu pamoja na ile nyeupe. Inaonekana ni ya kuuza nyumba hii.

Hii ni nyumba na ambayo ni ya kifahari zaidi ambayo imejengwa vizuri sana na ambayo iko katika mazingira ambayo ni mazuri sana ya kupendeza na ya kuvutia. Na mazingira haya ukuina kuna nyasi, kuna miti mirefu ambayo ni ya kijani kibichi.

Kwenye duka kubwa ama kuu lililopangwa vizuri, kuna mboga za aina mbalimbali zikiwemo viazi, vitunguu, nyanya na vitunguu hata saumu na maji na hata na dania ambazo zimepangwa vizuri sana; kila kitu katika kreti lake.

Duka kubwa ama duka kuu na ambalo linajulikana nchini Kenya kufanya kazi masaa ishirini na manne ambalo limepakwa rangi ambayo ni nyeusi na likaandikwa jina Quickmart kwa rangi ambayo ni nyekundu.

Naivas ni mojawapo wa maduka makubwa na ambayo yameshika kasi sana kote nchini, kwani kila pande za nchi yetu ya Kenya kuna duka hili kubwa. Ina bidhaa mingi na za aina mbalimbali, ingawa haifunguliwi masaa ishirini na manne kwa siku.

Kwenye duka kuu na ambapo huyu pande ambaye unauzwa matunda pamoja na mboga. Kuna aina mbalimbali za mboga na matunda. Inaonekana yako freshi kabisa ambapo kuna matunda kama vile tikitiki maji na mboga kama vile piu ya sukuma na kale.

Kwenye duka hili kuu ama duka kubwa ni upande na ambao umepangwa vizuri sana wa vinywaji, vinywaji vya mvinyo pia kama vile pombe, zikiweko pia na wine amabazo zimepangwa vizuri sana.

Kwenye duka hili kubwa ama duka kuu, kwaonekana ni sekta na ambayo ni ya kuuza nyama na vitu vyote ambavyo vinatengenezwa kupitia kwa nyama ama kutumia nyama ikiwemo samosa, sausage na vitu zingine nyingi ambazo zinatumia nyama.

Kwenye duka kubwa na ambapo kunaonekana hii ni sehemu ama sekta ambayo ni vyakula ambavyo vimeshapikwa tayari ambapo kuna vitu za ngano ngano kama donut , kama keki na hata mikate. Kunaonekana kumepangwa vizuri sana na kuna aina yote ya vilaji.

Kwenye duka kubwa, maduka kuu lililopangwa vizuri sana na ambapo hii ni sekta ya chakula na ni vyakula ambavyo ni vile vya mbwa na ambavyo ni vya aina mbalimbali kwani mtu anaweza kuingia na kuchagua kile atakacho.

Hili ni duka kubwa ama duka kuu na hii ni sekta ya matunda na mboga na ambapo tunaona kuna matunda kama apple machungwa. Kuna mamboga kama hoho na ambapo ziko kwa wingi. Na mahala hapa mtu anaweza kuingia na kuchagua zote zenye anahitaji.

Katika duka hili kubwa tunapata mboga zote za aina mbali mbali, na kuna zingine ambazo zimeshatengenezwa tayari na zikaekwa katika barafu, ndiposa wateja watakapo nunua, kazi yao ni kwenda tu nyumbani na kuzipika kwa maana zimetengenezwa tayari.

Kuna maduka makubwa kote nchini na ambayo yanahifadhi na kuuza bidhaa mbalimbali yakiwemo matunda na nafaka na aina mbalimbai za vitu ambazo mwanadamu atahitaji. Kwa kawaida wahudumu katika maduka haya wanastahili kuvaa sare zao wanapohudumia wateja.

Katika duka hili kubwa, na mahala hapa na ambapo wanahifadhi nyama, kunaonekana wamezingatia usafi mno kwa maana nyama ni kitu ambacho mnunuzi atanunua na anaenda kupika tu bila hata kuosha. Mahala hapa utapata nyama zote za aina mbalimbali, iwe ni ya mbuzi, ng'ombe, samaki, kuku, na nyama zote zile.

Kwenye maduka yote makubwa utapata aina zote za nyama ambazo unahitaji. Iwe ni kuku, iwe ni samaki, iwe ni nyama yoyote ambayo unahitaji hata ya mbuzi ama ya ng'ombe kwa kuwa kila mmoja ana ile nyama ambayo yeye anapenda na huwa zimehifadhiwa kwenye barafu ama baridi ndiposa zisiweze kuoza ama kuharibika.

Kwenye duka hili kubwa kuna matunda ya aina mbali mbali, na hata mboga zote za aina mbali mbali. Matunda yakiwemo mandizi, mapapai, maembe, na pia katika sekta ya mboga yakiwemo, nyanya, vitunguu, kabeji, na mboga zote tunazipata hapa kwenye duka kubwa.

Kwenye maduka makubwa utapata vinywaji mbalimbali iwe ni soda yawe ya maziwa, maziwa ambayo yameganda na pia vinywaji ambavyo wanadamu wanahitaji kila siku. Utapata kuna yale ambayo yamehifadhiwa katika barafu ama baridi na kuna ambayo yamehifadhiwa ambapo hakuna baridi kwa kuwa sio kila mmoja atahitaji eney yako kwa barafu.

Maduka makubwa yameshika kasi sana katika nchi yetu ya Kenya na kila pande na Naivas ikiwa mojawapo ambayo ina wateja wengi sana na bidhaa zao pia ni za aina mbalimbali na nyingi kwani hapo utapata kila bidhaa ya kila aina ambayo unahitaji iwe ni nafaka, yawe ni matunda, kitu chochote kile ambacho utahitaji katika matumizi nyumbani kwako.

Hii ni duka kuu ama duka kubwa na ni sehemu ambapo utapata vitu kama sabuni ama vitu vyovyote ambavyo mtu ataitaji katika kufua, kuosha na ata kufanya usafi wowote, alafu unaeza pata bidhaa ya kila aina na kila rangi ambayo inakupendelea.

Hili ni duka kubwa na ni sekta ya majani ama vuingo vya kupikia chai ama kahawa ama aina yote ile ya kinywaji cha asubuhi ambacho ni moto. Kuna aina zote ambazo mtu anaweza kuitaji na ya kila rangi.

Maduka makubwa yanasaidia sana wakazi ama wananchi kwa kuwa bidhaa ambazo hauwezi pata kwenye duka dogodogo katika duka kubwa hauwezi ukakosa na unaweza kuenda kujichagulia ambacho wewe unahitaji bila kuuliza chochote na kisha kuenda kulipa.

Kwenye duka hili kubwa, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa vizuri sana na pia unaweza pata aina yoyote ya bidhaa ambao unaweza taka, iwe ni nafaka, yawe ni matunda ama kitu chochote kile. Duka hii kubwa ina kila aina.